Mashine ya kujihudumia imesimama mahali pake kwa utulivu ikiwa tayari kutoa huduma kwa mteja anayehitaji, hali inayoonyesha urahisi wa kupata huduma bila msaada wa muhudumu.

Mashine ya kujihudumia, imesimama tayari kwa matumizi ya wateja. Likirahisisha huduma kama kutoa pesa, kuhifadhi au kufanya miamala, bila ya kusubiri huduma ya mtu.

Wateja wamesimama na wengine wakiwa wamekaa, wakihudumiwa kwa utaratibu na wahudumu wa benki, kila mmoja akipokea msaada kulingana na mahitaji yake ya kifedha. Katika mazingira tulivu ya taasisi hiyo.

Vinywaji vimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu huku vingine vikiwa ndani ya jokofu. Mteja akiwa ameketi mezani mapokezi akinywa kinywaji chake kwa utulivu.

Vinywaji vya aina mbalimbali, vimepangwa juu ya meza katika chupa za rangi tofauti, mazingira ya baa kukiwa na mwanga hafifu na mandhari ya kuvutia kwa wateja.

Vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu. Mhudumu akiwa na hudumia wateja kwa ustadi, huku wateja wengine wakifurahia vinywaji mezani Katika mazingira ya utulivu na mazungumzo.

Gari limewekwa katika eneo la wazi la mauzo, likiwa safi na limepambwa kwa kuwavutia wateja; hali inayoonyesha maandalizi mazuri kwa ajili ya uuzaji wa vyombo vya usafiri.

Magari yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo, kila moja likiwa limetengwa kwa nafasi inayorahisisha kuyatazama. Hali inayoonesha maandalizi mazuri kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaofatilia vyombo vya usafiri.

Magari ya aina mbalimbali yamepangwa katika eneo la wazi la mauzo. Baadhi yakiwa mapya na mengine ya mitumba, yakisubiria wateja kwaajili ya ununuzi.

Eneo la ndani ya gari linaonyesha viti, msukani na paneli vikiwa katika hali nzuri. Mpangilio wa kifahari unahakisi ubora na faraja kwa mtumiaji.

Magari yamepangwa katika eneo la wazi la mauzo, kila moja likiwa tayar kwa kuuzwa. Mazingira yakionesha biashara ya magari iliyo na mpangilio mzuri kwaajili ya wateja wanaohitaji usafiri wa kuaminika.

Magari yamepangwa kwenye eneo la wazi la mauzo, yakiwa tayari kwa wateja kuyaangalia na kuchagua. Kila gari linaonyesha muuonekano wake kwa uwazi.

Muuzaji anamkabidhi mteja gari baada ya kukamilika wote wakiwa na furaha hali inayoonyesha huduma bora na mafanikio ya mchakato ununuzi wa chombo cha usafiri.

Muonekana wa ndani ya gari unaonesha viti, dashibodi na vifaaa vingine, vikiwa katika hali safi na ya kuvutia. Mpangilio wake unaonyesha ubora na faraja kwa mtumiaji.

Magari yamepangwa kwa mpangilio katika eneo la mauzo, kila gari likiwa limewekwa kwa nafasi inayowezesha mteja kuliona kwa urahisi, hali inayoonyesha maandalizi bora kwa ajili ya wateja wanaotafuta chombo cha usafiri.

Magari yamepangwa kwenye eneo la mauzo kwa mpangilio mzuri. Kila moja likiwa tayari kuonyeshwa kwa wateja wanaotafuta chaguo bora la usafiri.

Bidhaa mbalimbali za maziwa kama: mtindi, siagi, jibini na maziwa ya kawaida; zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya duka. Hali inayoonesha huduma bora na upatikanaji wa bidhaa safi kwa wateja.

Jokofu la maziwa limewekwa kwa ajili ya kujihudumia likiwa na vyombo vya maziwa safi vilivyopangwa kwa mpangilio hali inayoonesha huduma ya kisasa na urahisi kwa mteja kuchukua anachohitaji kwa haraka.

Jokofu la maziwa limewekwa kwa ajili ya huduma ya kujihudumia, ikiwa na maziwa safi yaliyopangwa kwa mpangilio. Hali inayoonyesha urahisi wa kupata bidhaa kwa haraka na kwa usafi.

Jokofu la maziwa limewekwa kwa ajili jili ya mteja kujihudumia, likiwa na maziwa safi lililopangwa vizuri, hali inayoonyesha huduma ya kisasa inayompa mteja uhuru, na urahisi wa kuchukua kiasi anachohitaji.

Jokofu la maziwa la kujihudumia limesimama eneo maalumu likihifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa. Wateja wakichota kwa kutumia vyombo vyao. Njia ya kisasa ya kupata maziwa safi kwa urahisi.

Jokofu limehifadhi maziwa katika hali ya baridi, ikiwa tayari kuhudumia wateja wanaohitaji maziwa safi na salama, kupitia mfumo wa kisasa wa upatikanaji wa bidhaa za maziwa.

Jokofu la maziwa limehifadhi maziwa katika hali ya ubaridi likiwa tayari kutoa huduma kwa wateja, wanaohitaji maziwa safi kupitia mashine ya kisasa ya kujihudumia kwa urahisi na salama.

Jokofu la maziwa linatunza maziwa katika hali ya ubaridi, likiwa na mashine ya kujihudumia, wateja hujaza maziwa kwa urahisi wakitumia huduma hii ya kisasa na salama.

Duka na maziwa limepangwa kwa mpangilio wa kisasa, likiwa na mashine maalumu zinazoruhusu mteja kujihudumia maziwa safi kwa urahisi. Hali inayoonyesha huduma ya haraka na uhuru kwa mteja kuchagua kiasi anachotaka.

Jokofu la maziwa lenye mfumo wa kujihudumia limesimama kama mashine ya kisasa maziwa yakiwa yamehifadhiwa kwa ubaridi, wateja wakichota kwa kutumia vyombo vyao njia rahisi ya kupata maziwa safi na salama.

Duka la maziwa lenye bidhaa mbalimbali za maziwa, kama mtindi, siagi na maziwa safi. Zote zimepangwa kwa usafi tayari kwa wateja kununua.

Duka la maziwa limepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri ndani ikiwa na mhudumu anayetoa huduma kwa wateja, huku maziwa yakiwa yamehifadhiwa vizuri tayari kwa uuzaji wa kila siku.

Jokofu maalumu la maziwa limesimama kama mashine ya kujihudumia, likiwa na mfumo wa kuchota maziwa moja kwa moja ikiwawezesha kupata maziwa safi na baridi kwa urahisi na wakati wowote.

Jokofu la maziwa la kujihudumia limesimama dukani. Maziwa yakiwa yamehifadhiwa kwa ubaridi unaofaa, likiruhusu wateja kujichotea wenyewe kwa vyombo vyao. Njia rahisi na ya kisasa ya kupata maziwa safi na salama.

Bidhaa mbalimbali za maziwa, kama vile: siagi, mtindi, jibini na maziwa ya kunywa, zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, zikiwa safi na viwango vinavyokidhi mahitaji ya wateja wa kila siku katika mazingira ya duka lililojaa huduma bora.

Jokofu limehifadhi maziwa katika hali ya baridi, likiwa na sehemu ya mteja kujihudumia. Hutoa maziwa safi kwa urahisi na kwa kiasi anachohitaji.

Mtu anajihudumia maziwa kutoka kwenye jokofu maalumu, akitumia mashine ya kisasa inayomwezesha kupata maziwa safi kwa haraka, kwa njia rahisi na salama bila msaada wa muuzaji.

Jokofu la maziwa linahifadhi maziwa safi katika mazingira ya baridi, likiwa na mfumo wa kisasa wa kuji hudumia. Mteja anaweza kujaza maziwa kwa kiasi anachohitaji kwa urahisi, huku usafi na ubora wa huduma ukizingatiwa.

Duka la maziwa limepangwa kwa mpangilio safi likiwa na bidhaa kama maziwa, mtindi na siagi likitoa huduma muhimu kwa lishe bora kwa jamii

Jokofu la maziwa la kujihudumia limewekwa dukani likiwa na teknolojia ya kisasa, inayomwezesha mteja kupata maziwa safi kwa urahisi bila kusubiri kuhudumiwa moja kwa moja.

Jokofu la maziwa la kujihudumia limewekwa eneo la wazi, likihifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa wateja wakichota kwakutumia chombo cha njia rahisi ya kupata maziwa safi kwa wakati wowote.

Duka la maziwa limejaa bidhaa safi zitokanazo na maziwa, likiwahudumia wateja wanaohitaji lishe bora kwa familia, huku likiwa chanzo cha kipato kwa wauzaji na wazalishaji.

Duka la maziwa limepangwa kwa usafi likiwa na aina mbalimbali za maziwa kama siagi mtindi na maziwa safi tayari wa wateja kununua.

Jokofu la maziwa limewekwa kwa ustadi katika eneo la mauzo, likiwa na muundo wa kisasa unaowezesha uhifadhi salama wa maziwa, huku likiwa na mfumo rahisi wa kujihudumia, unaowezesha mteja kuchukua maziwa safi kwa urahisi na kwa wakati wowote.

Duka la maziwa limepangwa kwa nadhifu, likiwa na bidhaa mbalimbali za maziwa kama mtindi, siagi, jibini na maziwa safi. Likihudumia wateja wanaotafuta lishe bora kwa bidhaa zenye ubora.

Jokofu la maziwa na vifaa vya kisasa vya kutunza maziwa katika hali ya ubaridi, likiwa na mfumo wa kujihudumia ambapo mteja hujaza kiasi anachohitaji kwa usafi na urahisi.

Jokofu la maziwa la kujihudumia limewekwa dukani likiwa na maziwa safi, yanayohifadhiwa kwenye baridi. Mteja hutumia mashine kujichotea kwa kiasi anachotaka.

Mteja anajihudumia kwa kujaza maziwa kutoka kwenye mashine maalumu, katika mazingira safi ana yaliyopangwa kwa urahisi kwa upatikanaji wa huduma.

Duka la maziwa limepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Ndani, likiwa na jokofu lenye maziwa safi yaliyo hifadhiwa katika hali ya ubaridi, tayari kwa wateja kuchukua na kununua kwa mahitaji yao ya kila siku.

Duka la maziwa limepangwa kwa usafi likiwa na bidhaa kama maziwa mtindi pamoja na siagi, mteja akiwa dukani akihudumiwa kwa utaratibu, Hali inayoonyesha huduma bora ya upatikanaji wa maziwa safi.

Jokofu la maziwa limewekwa ndani ya duka, likihifadhi maziwa ya aina mbalimbali katika hali ya ubaridi unaostaili. Tayari kuhudumia wateja wanaotafuta maziwa safi na salama kwa matumizi ya kila siku.

Duka la maziwa limejaa bidhaa mbali mbali za maziwa kama vile siagi na maziwa kawaida, ikiwa kwenye jokofu la baridi, wateja huudumiwa kwa utaratibu katika mazingira safi na tulivu.

Jokofu la maziwa lenye mfumo wa kujihudumia limesimama dukani, likihifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa, njia rahisi na ya kisasa ya kupata maziwa.

Duka la maziwa limepangwa kwa mpangilio, likiuza bidhaa mbalimbali za maziwa safi kama: mtindi, siagi na jibini, kwa wateja wanaothamini lishe bora na afya.

Vitanda vya aina mbalimbali vimepangwa katika eneo la wazi la mauzo, kila kimoja kikiwa kimeandaliwa kwa mpangilio unaoonyesha muundo, ukubwa, ubora wake. Hali inayoonyesha utofauti kwa chaguo kwa wateja wanaotafuta samani za kulalia.

Makochi ya aina tofauti yamepangwa katika maeneo ya mauzo ya samani; kila moja likiwa na rangi, muundo na ukubwa wake, hali inaonesha wigo mpana wachaguo kwa wateja wanaotafuta samani za kupendezesha makazi yao.

Makochi ya aina na rangi mbalimbali yamepangwa katika eneo la wazi la mauzo ya samani, yakiwa yamewekwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja na kurahisisha uchaguzi wa bidhaa.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa katika eneo la wazi na mauzo ya samani, kila moja likionyesha muundo rangi, na ukubwa tofauti; hali inayoonesha utofauti wa chaguo kwa wateja wanao tafuta samani za kupendezesha nyumba.

Makochi na meza zimepangwa kwa mpangilio katika eneo la mauzo, zikivutia wateja wanaotafuta samani bora kwa ajili ya mapambo na matumizi ya nyumbani au ofisini.

Vitanda vimepangwa kwa mpangilio katika eneo la wazi na mauzo, kila kimoja kikiwa kimeandaliwa kuonyesha ubora, ukubwa na muundo wake, ili kuvutia wateja wanaotembelea kuchagua wanachohitaji.

Samani kama makochi na meza vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo, kila kipande kikiwa kimewekwa kwa nafasi inayovutia kwa kuonyesha ubora, muundo na urahisi kwa matumizi kwa wateja wanaotembelea.

Viti vimepangwa eneo la mauzo kwa mpangilio mzuri, vikionesha ubora na aina tofauti, zinazofaa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo yakionesha aina mbalimbali za rangi, maumbo na ubora tayari kwa wateja kuchagua samani zinazowafaa.

Vitanda vimepangwa katika eneo la wazi la mauzo, vikionyesha aina mbalimbali za mbao na mitindo teyari kwa kuwavutia wateja wanaotafuta samani za kudumu na zenye ubora.

Kitanda kimewekwa katika eneo la wazi la mauzo, kikiwa kimepangwa vizuri kuonyesha muundo, mkubwa na ubora wake ili kuwavutia wateja wanaotafuta samani za kulalia.

Makochi, meza na viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo, vikionyesha ubora na aina tofauti za samani kwa wateja kuchagua.

Makochi yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo ya samani, kila kochi likiwa limetengenezwa kwa ubora tofauti, ikionyesha muundo, rangi na ukubwa, unayovutia wateja kuchagua wanachopendelea.

Kitanda kimewekwa kwa mpangilio katika eneo la mauzo kikiwa kimeandaliwa kwa uzuri, kuonyesha muundo, ukubwa na ubora wake ili kuwavutia wateja wanaotafuta samani za kulalia.

Makochi, meza na viti vimepangwa vizuri kwenye eneo la mauzo, ikiwa katika mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaokuja kuchagua samani kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ili kuwavuta wateja wanaotafuta samani za kisasa na zenye ubora kwa matumizi ya nyumbani.

Makochi yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi yakionyesha: ubora, muundo na rangi mbalimbali, tayari kwa wateja wanaotembela kuchagua wanachopendelea.

Makochi ya aina mbalimbali na magodoro yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo, yakiruhusu wateja kuyakagua kwaajili ya kufanya manunuzi.

Meza na makochi yamepangwa eneo la mauzo kwa mpangilio unaovutia, samani hizi zinaoneshwa kwa uwazi, ili kuwasaidia wateja kuchagua kwa urahisi.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwenye eneo la wazi la mauzo, yakionyesha rangi na miundo tofauti tayari kwa wateja kuchagua samani zinazowafaa kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Makochi na meza vimepangwa vizuri wazi la mauzo, vikiwa katika rangi na muundo mbalimbali ili kuvutia wateja, wanaokimbilia kuchagua samani bora kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Muhudumu anazungumza na mteja katika eneo la mapokezi, akitoa huduma na maelekezo katika mazingira safi na ya kupendeza ya hoteli.

Meza na makochi yamepangwa kwa mpangilio mzuri eneo la mapokezi, ambapo muhudumu anasubiri wageni awakaribishe kwa staha mazingira ni safi na yakuvutia kwa wageni wanao ingia.

Watu wamekaa kwa utulivu kwenye makochi wakifurahia chakula na mazingira yakiwa nadhifu na ya kuvutia, huduma ikitolewa kwa ustaarabu hali inayoonyesha mandhari ya hoteli yenye viwango na huduma bora kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, wateja wakiendelea kuzitazama na kuchagua kwa makini hali inayoonyesha shughuli hai ya ununuzi katika mazingira ya soko.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, wateja wakizunguka na wakichagua wanachokihitaji, soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi, na uhusiano wa moja kwa moja kati ya wauzaji na wanunuzi.

Nyanya nyekundu na zilizoiva, zimepangwa juu ya meza kwa mpangilio mzuri, bei ikiwa imeandikwa wazi. Huku mhudumu akiwa tayari kuwahudumia wateja wanaofika kuchagua kwa mahitaji ya kila siku.

Nguo zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu, wateja wakichagua mavazi wanayoyapendelea katika mazingira ya biashara yenye huduma rahisi na urahisi wa upatikanaji.

Bidhaaa mbalimbali kama mikanda na viatu zimepangwa vizuri kwenye lafu za duka, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua na kununua.

Wateja wamesimama kwenye vibanda vya wauzaji, wakichagua na kununua matunda mbalimbali. Hali ikionyesha shughuli kubwa ya biashara na mahitaji ya chakula safi kutoka shambani.

Mazao ya kilimo yamepangwa kwa mpangilio juu ya meza yakiwavutia wateja wanaozunguka, wakichagua kwa makini hali inayoonyesha biashara hai na usambazaji wa chakula safi kutoka kwa wakulima.

Nafaka za aina mbalimbali zimehifadhiwa kwenye viroba vikubwa, bidhaa nyingine zikiwa kwenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio huku muhudumu akimhudumia mteja kwa utulivu hali inaonyesha biashara iliyo na usimamizi mzuri.

Matunda ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio juu ya meza, yakiwa safi na yenye mvuto tayari kwa wateja kuchagua na kununua katika mazingira ya biashara ya kilasiku sokoni.

Nyanya zimepangwa kwa mpangilio juu ya meza, zikionekana nyekundu na zenye mvuto. Huku mhudumu akimhudumia mteja kwa utaratibu, wakikamilisha shughuli ya ununuzi katika mazingira ya biashara ya kila siku.

Mtu anafanya muamala wa kifedha kwa njia ya simu, njia rahisi na salama ya kutuma, kupokea au kulipa huduma kwa haraka bila kwenda benki.

Mashine za kujihudumia ziko tayari kutumika, zikirahisisha huduma za kifedha kwa wateja kwa njia rahisi, salama na haraka bila hitaji la kwenda benki.

Jengo la ghorofa linaonekana likiwa kwenye hatua za mwisho za ujenzi. Mafundi wakiendelea na kazi, wamaliziaji kama vile kupaka rangi au kuweka madirisha tayari kwa matumizi au biashara.

Nguo za aina mbalimbali zimetundikwa kwenye rafu na vishikizo kwa mpangilio mzuri, kila moja ikiwa katika nafasi yake. Hali inayoonyesha urahisi kwa wateja kuchagua mavazi kulingana na ladha na mahitaji yao.

Nguo za aina mbalimbali zimetundikwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri zikiwa na rangi na mitindo zofauti ,hali inayoonesha utofauti wa bidhaa kwa wateja kwenye duka la kisasa.

Nguo zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri kila vazi likiwa katika sehemu yake, hali inayoonesha mazingira safi na yaliyowekwa urahisi kwa wateja kuchagua mavazi wanayopendelea.

Nguo zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu safi, zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali. Zikiwapa wateja urahisi wa kuchagua mavazi yanaowafaa katika mazingira ya kibiashara yaliyo nadhifu.

Nguo zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio wa kuvutia, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua. Mazingira ya duka ni safi na yanasaidia manunuzi ya aina mbalimbali na mavazi.

Nguo zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu safi zikiwa na mitindo, saizi na rangi mbalimbali .Wateja wakipata urahisi wa kuchagua mavazi yanayokidhi mahitaji yao katika mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Nguo zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu safi zikiwa na mitindo na rangi mbalimbali, zikiwezesha wateja kupata urahisi wa kuchagua mavazi yanayo wafaa katika mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Nguo mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, wateja wakichagua kwa utulivu na kufanya manunuzi katika mazingira yenye muonekano wa kisasa na huduma rafiki.

Nguo zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu nadhifu, zikiwa na rangi na mitindo tofauti. Wateja wakivutiwa kuchagua mavazi yanayolingana na ladha na mahitaji yao katika mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Nguo mbalimbali zenye rangi na mitindo tofauti zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, ikiruhusu wateja kuangalia na kuchagua mavazi ya kununua.

Mavazi yamepangwa kwa uangalifu kwenye rafu nadhifu; yakionesha mitindo na saizi tofauti; huku wateja wakiotiwa kuchagua kwa urahisi kulingana na ladha na mahitaji yao.

Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kila vazi likiwa limetundikwa kwa uangalifu, ili kuwapa wateja nafasi ya kuchagua kulingana na ladha, rangi, saizi wanazopendelea.

Nguo za aina mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu na vishikizo, kila vazi likiwa katika sehemu yake, hali inayoonyesha mazingira safi yaliyowekwa kwa urahisi, kwa wateja kuchagua mavazi wanayopendelea.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, mteja akichagua mahitaji yake kwa utaratibu katika mazingira safi na ya kuvutia ya ununuzi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, kila aina ikiwa katika sehemu yake kuruhusu wateja kuchagua mahitaji yao kwa urahisi katika mazingira safi na ya kisasa.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu nadhifu wateja wakichagua kwa makini mahitaji yao katika mazingira safi na yenye urahisi wa upatikanaji wa huduma.

Matunda safi, nafaka mbalimbali na bidhaa za matumizi ya kila siku zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu, ikisubiri wateja kuchagua wanachohitaji kwa ununuzi.

Mteja anachagua na kununua bidhaa zilizopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Mazingira ni safi yakirahisisha ununuzi wa mahitaji ya kila siku.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu safi na nadhifu. Kila bidhaa ikiwa sehemu yake maalumu, ikirahisishia wateja kuchagua kwa urahisi mahitaji yao ya kila siku.

Vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu, huku mteja akiwa anachagua na kufanya manunuzi kwa utaratibu. Mazingira ni safi na yaliyopangiliwa vizuri, yakionyesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana.

Bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu, kila bidhaa ikiwa katika sehemu yake sahihi. Hali inayoonyesha mazingira safi yaliowekwa kwa urahisi kwa wateja, kuchagua wanachohitaji.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu. Mteja akiwa anachagua bidhaa kwa makini wakati wa kufanya manunuzi ndani ya eneo la mauzo, lenye muonekano wa kisasa.

Viatu vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, vikiwa tayari kwa mteja kuchagua kwa urahisi katika mazingira ya ununuzi yaliyo pangika.